Duka hili ni duka la maziwa. Maziwa haya ni maziwa ambayo yameletwa na watu katika eneo tofauti tofauti. Watu wawili wako hapa kupima maziwa ambayo raia huleta maeneo hapa. Kisha maziwa haya yakipimwa, raia hao wataweza kulipwa kulingana na kiwango chao cha maziwa.

Daktari huyu tunavyoona anafanya oparesheni, kuchanganya kemikali ya rangi nyeupe. Anafanya hili akiwa ameweka kwa glasi ambayo tunaona kuwa ako kwa macho zaidi, ili aweze kuona yale yanaweza kufanyika akifanya hili mchanganyiko wa kemikali.

Mgomba, mgomba uliopandwa katika eneo hili ni migomba mingi ambaye umeweza kuzaa matunda ambayo ni ndizi. Ndizi kubwa sana iliyo na matunda karibu elfu na kitu. Ndizi ni ndizi matamu husaidia kupata hali ya nguvu na pia kipata pesa inapouzwa.

Mgomba imeweza kumea matunda yake ambaye ni ndizi. Ndizi imemea vizuri saana eneo hili jinsi tunavyoona kuwa ndizi ina maana kubwa kwa vile: inaweza kusaidia mtu kupata mwili mzuri na pia kupata afya yake iwe bora. Ndizi pia husaidia kupata hali ya pesa kusongesha hali ya maisha

Ndizi kubwa sana imeweza kumea eneo ili ikiwa na matunda mengi ambayo ukiyaeeza kuuza unaweza kupata Pato ya kujisaidia labda hukuwa nayo. Matunda Ili liko na faida nyingi sana kwa Mwili. Tuweze kupanda matunda haya .

Soko hili ni soko amabyo imejaa matunda mengi, tunaona ndizi ikiwa imepandikwa mahali hapa, pia kuna vitu zingine mingi amabyo tunayaona, mwenye vitu haya anakuja kuuza ili mtu yeyote anayependa yenye anataka , aweze kupata kwa urahizi, soko ni soko ambayo hupata vitu ambayo hukuwa nayo.

shamba vile tunavyo ona ni shamba ambayo imeweza kupandwa ndizi, mengi sana, mkulima anajua kuwa maana ya ndizi atapata mapato gani. Anajua kuwa pia akiweza kuuza ndizi haya atapata pesa ambayo itamsaidia katika uchumi wake na kupata vitu ambavyo hatakuwa nayo.

Shamba hili ni shamba ambayo imemeweza kupandwa mgomba ambao unaweza kuzaa matunda ya ndizi , matunda haya ni matunda matamu sana ambayo mtu ukiweza kuuza utapata pesa na pia unaweza kusaidia mtu apate mapato yake mzuri.

Mtu anaweza kufanya kazi ya maana kubwa sana. Akiwa na nia ya kuzuia wanyama wadogo, hasa wale wanaopenda kukaa kwa ng'ombe. Anafanya hivi ili aweze kuzuia yasiweze kuleta hasara kwa ng'ombe wake.

Mkulima anafanya kazi ya kulisha ngombe wake, anajua maana ya ngombe NI nini . Anajua kila kitu hii ni ya maana kuwa anafanya hivi ili ahakikishe kuwa ngombe ako na mwili mzuri na pia Hali yake ni nzuri.

Ng'ombe wawili wako hapa kukamuliwa, tunaona kuwa kuna mashini zinatumika kuyakama maziwa kutoka kwa ng'ombe hawa. Ng'ombe hawa wanatoa maziwa kwa kiwango cha hali ya juu ambapo mtu hawezi kuyakama ndiyo maana mashine zinatumika.

Chumba hiki ni chumba cha kuifadhi ama kutunza wanyama aswaa wanyama ambao wenyewe wako hapa ni wanyama ya nyumbani walio na jina ng'ombe, ng'ombe wameweza kulishwa mahali hapa ili waweze kupata afya nzuri, ng'ombe huzaidia kupata maziwa na pia husaidia kwa vitu mingi sana mno.

Mgomba umeweza kutoa matunda ambayo ni ndizi kwa mpigo tena sana. Naona ndizi haya ni ndizi ambayo umeweza kuwa mingi. Tunamuona mwenye shamba anashangaa jinsi ambavyo matunda haya ni mengi. Hivyo tayari mtu amepata cha kupa mapato chake.

Gari limesimama ikiwa na mitungi ya rangi nyeupe, mitungi haya ni mitungi ya kupepa maziwa kwa eneo mbalimbali, maziwa haya yanapelekwa kwa stesheni ya kuifadhi maziwa ili waweze kuuza kwa maduka au ma kuuza kwa watu wengi wakiwa na umuhimu yao kwa mwili ya mwanadamu..

Ndizi mengi yameletwa mahali hapa ambapo ni sokoni, tunamwona mtu ambaye amshikilia ndizi mkubwa kwa mkono wake anataka kuweka kwenye gari ambalo umeweza kusimama mbele yake. Ameshika ndizi hii kuashiria kuwa ndizi hii ni nzito ndizi anaeza kuuza na kupata...

Mkulima wa ng'ombe anafanya kazi yake ya kukama maziwa. Anajua kuwa maana ya maziwa ni gani haswa mtu akilisha ng'ombe ataweza kupata mapato ya maziwa ya hali ya juu ambayo ikiweza kuuza maziwa atapata pesa itakayomsaidia kwa uchumi yake ya maisha.

Kiwanda hiki ni kiwanda cha kuhifadhi maziwa. Watu huleta maziwa yao hapa ili waweze kupimwa na kisha maziwa inapochemshwa wanaeza kueka kwenye vitu za kuhifadhi kisha wauze mahali pengine. Maziwa ni maziwa bora zaidi.

Mkulima amesimama mbele ya mapato yake ambaye aliweza kupanda ndizi katika shamba yake iliyo safi sana. Amejivunia akiona ndizi haya yakiwa yamemea kwa vizuri sana. Ako na mimea nzuri ambayo akiweza kuuza ndizi haya ataweza kupata mapato yake na pesa ambayo itamsaidia kwa maisha yake.

Watu wengi wamekusanyika eneo Moja wakiwa na mavazi ya rangi tofauti. Kuna wale wakona mavazi ya rangi nyeupe na pia kuna wale wako na rangi ,mavazi ya rangi nyekundu. Tunaona kuwa wanaelezewa jinsi ya kufanya kazi ya ukulima. Kila mtu ameweza kusikiliza yale yanavyosemwa

Shamba kubwa safi sana inaweza kujaa matunda ambayo ni ya ndizi mkulima huyu ana maana ama ako na shuhuda kuwa ndizi haya ni mandizi ambayo yanaweza kusaidia mtu kwa njia nyingine. Anaweza kuuza ndizi haya ili aweze kupata pesa ambayo itamsaidia kupata mapato yake ya kawaida.

Ng'ombe aliye na ugonjwa yake mwili ambayo vidonda imejaa kwenye ngozi yake.Ng'ombe huyu amefungwa kwenye mti ambaye anasaidiwa ili asiweze kutembea. Tunaona kuwa uvimbi wake umevimba mbaya sana.